Kuna "shelves" ambazo ziko na vitabu ama, ama ama documents, kuna vi, kuna kiti kando yake chini ni safi, pia documents zote ziko na "color" tofauti tofauti.

Kuna wachezaji na wanariadha wanne, ambao wanaonekana kuwa wamechoka wanasherekea na wawili wanaonekana kuna maandishi ya bendera ya kenya wanaonekana kuwa walikuwa wakikimbia.

Kuna kitabu yenye michoro na pia kuna maandishi inaonekana kuwa anafunza kuhusu matumizi ya hiki na hivi pia kuna kijana ambaye amechorwa chini ya picha ingine hapo ambayo imechorwa juu yake.

Kuna nyumba ambaye yenye rangi ya nyekundu, Kuna mlango, mlango Kuna maandishi ambayo imeandikwa. Nje ya nyumba Kuna maua, Kuna chuma ambayo imetumika ku support nyumba hii. Nyumba hii ni ya mawe.

Kuna viti, sakafu ni safi, kuna vitabu juu ya meza ya kusomea, pia kuna meza ambayo vitabu vimewekwa, kuna madirisha ambao unaonekana, pia kuna kitu apa ambacho kimebandikwa kwenye ukuta yenye maelezo.

Kuna watu watatu, mwenye katikati anaonekana kuwa ni kochi, wawili wanaonekana kuwa hawana miguu, wanatumia miti, wanaonekana wanafanya mazoezi, pia hapa inaonekana ni uwanja ambapo hakuna mtu na viti ya kukalia.

Kuna mtu ambaye ameanguka kwenye mchezo, mchezo wa kuruka. Ni kiwanja. Hakuna mtu mahali pa kuangalia mchezo. Pia kuna viti vya kukalia. Kuna nyasi na mchanga wa pale mahali pa kuruka.

Kuna watu wanaonekana waliumia miguu, wanatumia wheel chair pia wa kwanza akiwa anashikilia bendera la Kenya, pia akiwa anasongeshwa na mwanaume na pia inaonekana wako uwanja kwa hafla fulani watu wakiwa wameketi kwa hii hafla.

Kuna mtu ambaye anapiga maji. Pia anafunga kichwa. Anaonekana ni mwanamke. Pia kando kando ya mahali anapiga maji kuna chuma ya kushika. Anaonekana pale kwa kamera. Pia kuna vitu vya rangi nyekundu kando kando ya maji.

Kuna wanariadha wanne ambao wanaonekana kuwa wako pande wa mbele wakikimbia, nyuma yao kuna watazamaji wakiwa wameketi, kwa umbali wanaonekana wanariadha wengine wanaowafuata.

Kuna maelezo ya pahali ambapo ofisi ya shule iko ,pia inaonekana ni chini ya nyumba ama darasa, kuna miti kwa umbali ama mimea, kuna nyumba pia chini kuna nyasi.

Kuna ubao nyeupe ambayo ina maandishi, kuna kitu cha kusafisha sakafu na pia kitu cha kuweka takataka na pia sakafu iko chafu.

Kuna nyumba, kuna miti, kuna maua ambayo yamekatwa kwa utaratibu. Kuna uwanja wenye nyasi, kuna, nyumba hizi ziko na, ziko na madirisha ya glasi na inaonekana iko na waya ama, ama taa za umeme. Pia inaonekana mapato ni ya ni ya.

Kuna mtu ambaye anaongea, kuna mikrofoni, kuna meza ya kuekelea mikrofoni. Nyuma yake kuna maelezo kuhusu mkutano huu ama hafla hii pia mtu huyu amevalia Nector .

Kuna mtu ambaye anaongea, kuna mikrofoni watu wawili wameshika karatasi pia nyuma yake kuna maelezo kuhusu hafla hii ama shughuli ya siku hiyo. Amevaa suti, amevaa nekta pia anaonekana kuendelea kuongea.

Hii ni malango yenye imebandikwa na maandishi haya ili kupea mtu maelezo katika kuingia ama kuotoka kwenye mlango huo, na pia kuna nati ama misumari metumika katika kueka karatasi hilo katika mlango huo.

Kuna watu wanne, kuna meli, kuna wheelchair ,kuna maji katika mto huu. Kando kuna miti ambayo imekomaa vizuri, watu hawa wanaonekana kuongea.

Kuna mlango ambayo imebandikwa karatasi yenye maandishi flani ambayo inaelezea kuhusu ambapo ukiingia kwenye mlango huu, lazima ufwate maagizo ambayo unapewa kwenye mlango.

Kuna picha ambayo imepandikwa kwenye ukuta yenye maelezo kuhusu matumizi wa maji na namna ambavyo unafaa kutumia maji kwa utumiaji mwema bila kuangamizwa na magonjwa. Pia kuna matumiajizi wa tanki.

Kuna nyumba. Nje ya nyumba kuna chuma ambayo limeshikiliwa paa la nyumba kuna taa, kuna mlango ambaye imefunguliwa, dirisha ni ya vioo pia kuna miti inje ya nyumba hii.

Ni ghorofa ya pili , kuna mahali pa kipita kuenda ghorofa ingine njee kuna maua chini kuna nyasi ambayo imekatwa kwa taratibu upanda ingine kuna nyumba ya ghorofa.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuendesha baskeli, mtu huyu ana mguu moja kando ya barabara kuna miti yenye maua pia barabara inaonekana ni lamu.

Kuna mtu ambaye anatumia wheelchair kutembea. Pia, anaonekana kuwa ni mwanariadha. Ako wenye uwanja. Kuna mahali watazamaji hutulia ama huketi ili kutazama michezo ama riadha. Pia, kuna watu ambao wanaonekana kwa umbali wakiwa wameketi.

Kuna vitabu ambavyo zimepangwa, ikiwa kitabu ambacho kiko juu kina maandishi fulani ambayo inaelezea kuhusu kitabu. Kuna michoro ya wazazi, kuna mbuzi, kuna watu na nyasi, pia inaonekana kuwa kuna meza, kwa meza.